Kampuni kuu ya usambazaji wa stima na nguvu za umeme hapa nchini Kenya, limetia kambi katika kituo kidogo cha usambazaji wa stima na nguvu za umeme.

Punda milia wawili ambao wanamahusiano mazuri wamesimama kwenye uwanja ambao una nyasi ndefu na ambayo imekauka. Kwa mbali, kuna jiji kubwa ambalo lina majumba mengi, mengine yakiwa marefu.